Mwanaume mmoja mwenye kalamu mkononi ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ambayo kwenye skirini kuna vichwa vya watu kadhaa. Kuna uwezekano watu hawa wako mkutanoni na mtu huyu.

Mwanafunzi huyu anatumia kompyuta ndogo katika mafunzo yake. Mbele yake kuna simu yake ya mkononi na pia mkebe ambayo ina makalamu ya rangi tofauti tofauti.

Mwanafunzi wa jisia ya kike ameketi kwenye kiti huku akiwa ameshikilia daftari mkononi. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ambayo anatumia katika mafunzo. Nyuma yake kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Mwanafunzi mwenye tabasamu usoni, ameketi kwenye kiti .Mbele yake kuna kompyuta ndogo ambalo anaitumia kwa njia ya masomo. Kando yake kuna vitabu ambavyo viko juu ya meza.

Mwanafunzi moja mwenye kalamu mkononi ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ambayo kwenye skrini kuna picha ya mwanaume aliye ubaoni akitoa mafunzo fulani. Mwanafunzi huyu ana nakili chini kile ambacho anafunzwa kupitia kompyuta hilo.

Mwanadada mmoja ameketi kwenye kiti, akiwa ameshikilia kalamu mkononi, ishara kuwa ananakili kitu chini. Mbele yake kuna kompyuta ndogo, ambayo kwenye skrini, mwanaume mmoja anaonekana akitoa maelezo au mafunzo fulani. Kwenye meza pia kuna simu yake ya mkononi.

Watu hawa wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo. Mezani kuna kompyuta mbili ndogo ambazo wanaweza kuwa wanatumia katika kufanya utafiti fulani .Pia, kuna vitabu na vijikaratasi ambavyo vimesambazwa juu ya meza.

Wanafunzi wawili wameketi kwenye viti. Mbele yao kuna kompyuta ndogo. Usoni wamejaa tabasamu huku wakitazama kamera. Wanaonekana kutumia kompyuta hizi kama njia ya mafunzo.

Watu wawili wameketi kwenye viti. Mbele yao kuna kompyuta ndogo ambavyo wanatumia kwa njia ya kuelimishana. Wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo kuhusu jambo fulani linaloendelea kwenye kompyuta.

Mikono ya watu wawili yanaonekana yakiwa yameelekezwa kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Watu hawa wanaonekana kupokea mafunzo fulani kupitia kwenye kompyuta hilo.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ambalo kwenye skrini yake mwanamke mmoja anaonekana akiwa anaandika kwenye ubao nyeusi. Mtu huyo ananakili chini yale ambayo anafunzwa kupitia kwenye skrini hii la kompyuta.

Kompyuta ndogo liko kwenye meza. Mwanamume mmoja mwenye tabasamu usoni anaonekana akiwa anatoa maelezo au mafunzo kuhusu jambo fulani huku akitumia ishara ya mikono . Mwanamke mmoja ananakili kwa kina kile ambacho kinafunzwa.

Mwanamke mwenye rangi ya dhahabu na saa nyeusi mkononi anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta hii, mwanadada mmoja anaonekana akiwa anatoa maelezo au anamuelimisha.

Mwanadada huyu anaonekana akiwa anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo. Nyuma yake, kuna vitabu vilivyopangwa kwenye reki. Kwenye meza kuna kikombe cha kahawa.

Mtoto mwenye nywele ndefu nyeusi ameketi kwenye kiti .Mbele yake kuna kompyuta ndogo. Anaonekana mwenye tabasamu usoni huku akiwa ameinua mkono ishara ya kwamba kuna mtu mwenye anatoa maelezo kwenye skirini ya kompyuta hiyo.

Mwanadada huyu ameketi kwenye dawati huku mbele yake kukiwa na kompyuta ya mkononi. Kwenye skrini ya kompyuta hii kuna mwanamke aliyevalia shati ya nyeupe huku akiwa amesimama kando ya ubao nyeupe akitoa mafunzo fulani. Mwanafunzi naye, kwa mwonekano ananakili chini kile ambacho anafunzwa.

Kompyuta ndogo ambalo linaonekana likiwa kwenye matumizi, limeekelewa juu ya meza. Nyuma yake kuna vitabu vinne, ambavyo pia vimewekwa juu ya meza, ishara kua ni mahala pa masomo.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshikilia ubao nyeupe iliyo na mistari ya manjano. Kando yake kuna kitabu iliyo na ngozi nyekundu na pia kuna kompyuta ndogo iliyo na vitabu kwenye skrini yake

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti, huku ameshika kalamu mkononi akiandika kitu chini. Mbele yake kuna kompyuta ndogo, ambayo kwenye skirini yake kuna mwanaume ambaye anaonekana akitoa maelezo kuhusu jambo fulani au ndio kumuelimisha.

Mtu huyu ,ameketi kwenye meza. Mbele yake, kuna kompyuta ndogo. Kwa muonekano, ananakili chini yale ambayo anatazama kwenye kompyuta, ishara kuwa ni maudhui ya elimu.

Kompyuta ndogo limewekwa juu ya meza, huku kwa skirini lina maandishi, online education , maana masomo ya dijitali. Kando yake kuna kikombe ambacho kina rangi cha kijani kibichi.

Ni mtu mmoja mwenye jinsia la kike ameketi kwenye meza, huku akitumia kompyuta ndogo. Skrini ya kompyuta inaonyesha kicheza video, ishara kuwa anatazama maudhui ya elimu. Pia mezani kuna vitu mbalimbali kama vile; vitabu, mimea, miwani, kalamu na kadhalika.

Mwanadada huyu amejilaza huku akiwa amebeba kompyuta ndogo. Anaonekana akiwa anatazama skrini ya kompyuta hiki ishara kuwa kuna funzo fulani anapokea kupitia mahala hapo.

Mazingira haya ni ya ofisi wazi. Watu wengi wako mahali hapa. Wengine wamevalia vipokea sauti vinavyobanwa vichwani. Mbele yao kuna kompyuta ndogo ambazo watumia katika mafunzo au maelezo.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa ndani ya chumba fulani au darasa. Mbele yao kuna kompyuta vya mikononi, wanaonekana wakiwa wametilia maanani, ishara kuwa kuna mafuzo wanaopata kupitia kwa kompyuta hizo.

Mwanafunzi aliyevalia speaker za sikioni, anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta za mezani. Kwenye skrini ya kompyuta hii, mwanamke mmoja, anaonekana akiwa kwenye ubao anafunza. Mwanafunzi huyu anatilia maanani huku akinakili chini kile ambacho anafunzwa kutoka kwenye skrini ya kompyuta.

Mwanadada huyu aliye valia spika za skioni na miwani ana onekana akiwa ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ambalo watu kadhaa wanaonekana kwenye skrini, ishara kuwa anaeza kuwa yumo mkutanoni na watu hao.

Mwanaume moja mwenye shati ya zambarau anaonekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Mbele yake kuna mtu ambaye kwa mwonekano ameshikilia kalamu ili kunakili anachofunza. Kando ya kompyuta ndogo, kuna mmea iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mtoto mwenye nywele ndefu nyeusi ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna kompyuta ndogo. Kuna mtu anaonekana akizungumza kwenye kompyuta kana kwamba anatoa maelezo au anamuelimisha mtoto huyo. Mwanafunzi anaonekana kunakili chini anachoelezewa.

Mtoto ameketi mbele ya komputa ndogo au ukipenda laptopu. Anaonekana kuzungumza na mtu kupitia simu ya video. Picha ya mtu iliyo mtandaoni au kwenye komputa ndogo, inaonekana kuwa mtu mwenye furaha ambaye amejaa tabasamu mno.

Mwanaume mwenye rangi yadhahabu ameketi kwenye kiti mbele ya dawati la kazi. Anaonekana kurekebisha tai yake. Kuna compyuta mezani ju la dawati lake, pia kuna kibodi, simu na kikombe cha kahawa. Mazingira haya yanaweza kua ya nyumbani au ofisi ndogo.

Mtoto mwenye rangi ya dhahabu na nywele nyeusi anaonekana akiwa ameketi. Mbele yake kuna kompyuta ambayo kwa muonekano anaitumia katika mafunzo fulani. Anaonekana mwenye tabasamu usoni.

Mbinu huu inajulikana kama dhana ya elimu mtandaoni au e-learning ama funzo ya mtandaoni. Inawasilisha wazo la jinsi watu wanavyoweza kujifunza na kupata elimu kwa urahisi kupitia mtandao wakipitia teknolojia mbalimbali.

Huyu ni mtu mzima na mtoto wameketi kwenye sofa, huku wakiangalia kompyuta ndogo. Wote wawili wamevaa vipokea sauti masikioni. Mwanamke amevalia shati la denim , ilhali mtoto naye amevalia shati la miraba miraba la rangi ya blue na nyeupe.

Mwanadada ambaye kwa mwonekano amevalia miwani, ameketi kwenye meza nyeupe. Anaonekana kutumia kompyuta ndogo . Mezani pia, kuna vitabu viwili wazi na kikombe.

Hili ni chumba cha malazi au bweni. Vitanda vya mbao vinaonekana vikiwa vimetandazwa godoro zilizotandikwa shuka ya rangi ya waridi. Upande wa juu, kuna neti ambazo zinaning'inia ili kuwasaidia wanaolala humo ndani kuzuia mbu.

Ni chumba cha malazi au hosteli. Vitanda vilivyoundwa kwa mbao, vimetandazwa godoro na kutandikiwa shuka nyeupe. Juu yao kuna neti ambazo zinasaidia kuzuia mbu wakati wa usiku. Pazia kwenye dirisha limesongezwa ili kuruhusu mwangaza kupenya ndani ya chumba hii na hewa safi.

Hili ni bweni au mahali pa malazi. Vitanda viwili za ghorofa vilivyundwa kwa mbao vimepangwa vizuri. Godoro zimetandazwa zikiwa zimetandikwa shuka ya rangi nyeupe. Mazingira haya ni safi.

Hili ni chumba cha malazi au bweni. Lina vitanda kadhaa vya ghorofa ambavyo vimeundwa kwa mbao. Godoro limetandazwa na kutandikwa mashuka. Dirisha limewekwa pazia. Pazia hizi zimesongezwa ili kuruhusu mwangaza kupenya ndani ya chumba hiki.

Darasa hili lina mazingira safi. Viti na meza zimepangwa kwa muonekano mzuri. Viti vina rangi tofautitofauti vikiwemo rangi ya nyeusi, rangi ya machungwa na kijani. Dirisha limewekwa pazia. Pazia hizo zimesogezwa ili kuruhusu mwanga kuingia ndani ya darasa.

Darasa hili lina mazingira safi. Dawati na viti vimeundwa kwa mbao na chuma. Vimepangwa kwa mpangilio mwafaka ili kuleta muonekano mzuri. Madirisha yameachwa wazi ili kuleta mwanga ndani ya darasa.

Bweni hili lina mazingira safi. Vitanda vilivyoundwa kwa chuma na mbao vinaonekana vikiwa vimetandazwa godoro. Kwenye dirisha kuna pazia. Pazia hili limesongeshwa ili kuruhusu mwangaza kuingia ndani ya chumba hili.

Hiki ni chumba cha malazi au bweni cha wanafunzi. Lina vitanda kadhaa za ghorofa zilizoundwa kwa chuma. Godoro zimetandazwa na kutandikwa shuka juu. Madirisha yamewachwa wazi ili kueneza mwangaza ndani ya chumba hiki.

Hiki ni chumba cha malazi au hosteli. Kitanda kilichoundwa kwa chuma cha ghorofa kimetendazwa godoro na kutandikwa shuka nyeupe. Dirisha limewachwa wazi ili kuruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba hiki.

Hiki ni chumba cha malazi cha watoto. Vitanda vilivyoundwa kwa mbao vimetandazwa migodoro huku vikiwa vimetandikwa shuka. Dirisha kuna pazia ambazo zimesongezwa ili kuruhusu mwangaza kupenya ndani ya chumba hiki.

Darasa hili lina mazigira safi, viti na meza vilivyoundwa na bao na chuma vikiwa vimepagwa vizuri ili kuleta muonekano nafaka. Mwangaza mwingi unaonekana unaonekana ukiwa umeingia mahala hapa.

Hii ni chumba cha malazi au bweni. Vitanda vya ghorofa vilivyoundwa kwa chuma vimetandazwa godoro. Kwenye dirisha kuna pazia. Pazia hizi zimesongezwa ili kuruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba hiki.

Hiki ni chumba cha malazi au hosteli. Kuna kitanda ambalo limetandazwa godoro, na kutandikwa shuka lenye rangi ya kijani kibichi. Kuna kabati pia mahala pale, ambapo mtu anaweza kupanga nguo zake. Neti ya kuzuilia mbu, pia limening'inia juu ya kitanda.

Darasa hili kubwa au ukumbi umepangwa madawati ambayo yameundwa kutumia chuma na mbao. Mbele kuna ubao ya rangi ya nyeupe ambayo inaaminika kuwa inatumika katika mafunzo. Madirisha yameachwa wazi ili kuhakikisha hewa safi inaingia mahala pale.

Hiki ni chumba cha malazi au hosteli. Kuna kitanda kimeundwa kwa mbao. Imetandikwa shuka nyeupe na blanketi la rangi ya zambarau. Pia, kuna kiti na meza ambayo inaweza tumika na mtu atakayekuja kulala hapa.

Hiki ni chumba cha malazi au hosteli. Chumba hiki kina vitanda kadhaa vilivyoundwa kwa mbao na chuma. Godoro zinaonekana zikiwa zimetandikiwa shuka nyeupe. Taa imewekwa mahala pale ili kuleta mwangaza ndani ya chumba hii.

Hosteli hili au chumba cha malazi lina mazingira masafi . Vitanda vilivyoundwa kwa mbao vinaonekana vikiwa vimetandazwa godoro na shuka ya rangi ya bluu na rangi ya machungwa yakiwa yametandikwa juu. Watu watatu wanaonekana wakiwa ndani hapo.

Hili ni darasa ambalo limepangwa madawati na viti vilivyoundwa kwa mbao na chuma mbele kuna ubao mweusi ambalo lina maandishi ya chokaa nyeupe mazingira haya si ya kupendeza mno

Hii ni chumba cha malazi au bweni la shule la sekondari ya wasichana takatifu Georges. Chumba hiki kina vitanda kadhaa vya ghorofa vilivyoundwa kwa chuma. Vimetandazwa gidoro na shuka za rangi ya kijani kibichi.

Watoto au wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti. Juu ya meza, kuna rununu za dijitali ambazo zinatumika kueneza masomo. Kando yao, kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu vizuri.

Chumba hiki cha malazi au hosteli lina mazingira mazuri . Vitanda vimeundwa kwa chuma na godoro zinaonekana zikiwa zimetandazwa kutumia shuka za kuvutia. Dirishani, mwangaza unapenya ndani ya chumba.

Hii ni darasa kubwa lililopangwa vizuri. Viti vingi na meza zilizoundwa kwa mbao na chuma vimepangwa kwa mtindo. Pia kwenye dirisha kuna pazia za rangi ya nyekundu.

Huku ni Maabara ya kompyuta ulioundwa na kupangwa vizuri kwa watumiaji wengi. Kila kituo kinaonekana kina kompyuta ya mezani . Kuna madirisha yenye mapazia mekundu, ili kuruhusu mwanga kuingia mahala pale.

Chumba hiki cha malazi au hosteli kina mazingira ya kuvutia. Vitanda vinaonekana vikiwa vya ghorofa na vimeundwa kutumia mbao. Godoro limetandazwa na mashuka ya rangi ya kuvutia yametandikwa juu.

Hiki ni chumba cha malazi au hosteli. Lina vitanda kadhaa vilivyoundwa kwa mbao ili kuwezesha watu kadhaa kulala mahali hapo. Kwa muonekano kuna godoro ya rangi ya bluu ambazo zimetandazwa.

Basi hili la shule lenye rangi ya manjano na nyeusi, linaonekana likiwa kwenye mwendo au limeegeshwa barabarani. Kando yake kuna miti mirefu na mimea mingine yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni darasa kubwa au ukumbi. Wanafunzi wanaonekana wakiwa mahali hapa. Mtu mmoja wa jinsia ya kiume, anaonekana akiwa amesimama mbele ya wanafunzi hawa, kutoa maarifa au elimu fulani. Madirisha ya chumba hiki yamefunguliwa, ili kueneza hewa safi kuingia ndani.

Huu unaonekana ukiwa mashindano ya wapigaji mbizi. Nyuma yao kuna umati wa watu ulioketi chini ya hema labda kwa ishara kuwa wanashangilia watu hawa wanaopiga mbizi.

Hili ni chumba cha malazi au hosteli. Kuna vitanda kadhaa vya ghorofa vilivyoundwa kwa mbao na chuma. Zimetandazwa vizuri, kwa shuka nyeupe, ili kuleta mwonekano mwafaka ndani ya bweni hii.

Hili ni maktaba. Vitabu vingi vinaonekana vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu. Mwanadada mmoja anaonekana akiwa kwenye tendo ya kutafuta au ndio kupanga vitabu hivyo.

Hili ni chumba cha malazi au bweni. Vitanda vinaonekana vimepangwa vilivyoundwa kwa chuma. Kuna godoro ambazo zimetandazwa kwenye vitanda hivyo. Dirisha limefunguliwa ili kuweza kuruhusu mwangaza kuingia ndani ya chumba hili.

Chumba hiki cha malazi au bweni kina mazingira safi. Vitanda ni vya ghorofa na vimeundwa kutumia chuma .Godoro zinaonekana zikiwa zimetandazwa na kutandikwa kwa shuka za rangi tofauti ikiwemo nyeupe na kijani kibichi.

Huu ni ukumbi mkubwa wa darasa lenye viti vingi vilivyopangwa. Watu wazima na wanafunzi wanaonekana kuwa mahali hapa. Wanaandika kwenye vitabu kuashiria kuwa kuna mtu anayetoa mafunzo kule mbele ambaye haonekani kwenye picha.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kinaonekana kuwa cha hosteli. Kuna vitanda viwili ambavyo vimetengenezwa kwa mbao na godoro zilizo funikwa na shuka nyeupe. Mazingira haya ni masafi na yanapendeza na pia yanatoa nafasi ya watu wengi kulala.

Huyu ni mtoto anayejifunza kuogelea. Kwa mwonekano amevalia kofia na miwani ya kuogelea. Nyuma yake kuna kingo za bwawa la kuogelea. Maji yanamwagika kutokana na harakati la tendo hilo.

Bweni hili la kiasili linapendeza sana. Limesafishiwa na kitanda kikatandikwa kikanyooka. Bweni kama hii hupatikana katika vyuo vikuu kwa wanafunzi wanaohitimu masomo yao ya juu.

Mazingira bora ni sawia na utendaji bora kwa wanafunzi. Darasa hili lapendeza mno. Mbali na mpangilio wake, usafi pia kwa mtazamo umetiiliwa maanani.

Haya ni madawati yanayo tumika sana sana na wanafunzi wa vyuo vikuu. Yameundwa kwa ubunifu ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wanastahereka pale wanapo pata masomo yao.

Hili ni darasa kubwa au ukumbi uliopangwa vizuri. Viti vingi na meza zilizoundwa kwa mbao zimepangwa kwa mtindo wa kumbi za mihadhara zikipanda juu kuelekea nyuma. Kuna taa nyingi za mraba zilizowekwa humo ndani.

Dahalia hii ina mazingira mazuri. Vitanda vimetandikwa kwa utaratibu. Pia kuna kabati ambalo mwanafunzi anaweza kutumia kupangilia vitu vyake kama vile nguo, vitabu na hata pia vitu vyake vya matumizi vya ndani.

Huu ni eneo la ndani la maabara au kituo cha mafunzo chenye vifaa mbali mbali na meza ndefu ya kazi. Mpangilio unaonekana wa kuvutia na linaweza kutumika kwa shughuli za kisayansi , kiufundi au kielimu.

Wanafunzi waliovalia sare ya rangi ya nyeusi na nyeupe wanaonekana wakiwa wamepiga foleni kana kwamba wako kwenye gwaride. Kando yao kuna miti mirefu na mimea yenye kijani kibichi.

Wanafunzi waliovalia sare wako kwenye sehemu ya nyasi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti mirefu na mimea yanayonawiri. Wanaonekana kujitayarisha ili kupokea somo fulani.

Wanafunzi hawa wa shule ya sekondari wanaonekana wakiwa katika shughuli ya upaliliaji wa miti. Shughuli hii husaidia katika uhifadhi wa mazingira. Mwanamume mmoja aliyevalia koti ya rangi ya nyeupe anaonekana kama ndiye mwelekezi au mwalimu wao.

Watu hawa, au wanafunzi hawa wanaonekana wakiwa kwenye shughuli mbali mbali. Wengine wanakata karoti huku wengine wao wakikata kabeji, ishara kuwa wanapokea mafunzo ya sayansi ya nyumbani.

Hili ni gwaride la shule. Kuna kibao chenye rangi ya nyeupe ambayo imeandikwa jina ya shule hii. Mbele yake bendera ya nchi kuu ya Kenya inapepea. Mimea ya rangi ya kijani kibichi yanaonekana yakiwa yamechongwa ili kuipa mahala hapa mwonekano mzuri.

Mwanamume anaonekana akiwa amesimama juu ya mawe makubwa. Mawingu meupe yanaonekana kwenye anga. Nyuma yake kuna mimea midogo na miti midogo ikiashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa la milima au la kiasili.

Hili ni kundi la watu, wakiwemo watoto na watu wazima. Nyuma yao kuna mwonekano wa miti ambao unaonyesha kuwa wako nje. Pia mikoba yaonekana mahala hapa kuashiria kuwa ni watu ambao wamo safarini.

Mwanamke mmoja au mwalimu anaonekana kutoa mafunzo au maelelzo kwa watu wenye mahitaji maalum. Watu hawa wamejaa tabasamu usoni huku wakifuata maagizo jinsi wanavyoelekezwa.

Mwanamke mmoja mwenye tabasamu usoni anaonekana kutoa mafunzo kwa mwanaume mwenye mahitaji maalum. Mwanaume anazingatia jinsi anafunzwa na kutazama mwalimu wake kwa kina.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti kwa mtazamo. Kando yake kuna mwalimu ambaye anaaminika kumfunza jinsi ya kutumia vyombo vilivyo mbele yake. Nyuma yao kuna ubao mwenye rangi nyeupe inayotumika katika mafunzo hayo.

Mtoto aliye valia vipokea sauti vilivyo banwa kichwani anaonekana akiwa amezingatia kumtazama mwanamke mmoja ambaye yuwaweza kuwa ni mwalimu wake akitoa mafunzo fulani.

Mwanadada huyu aliyevalia miwani ameketi kwenye kiti huku usoni akiwa na tabasamu. Mbele yake kuna kompyuta ndogo. Anaishara mikononi inayoashiria kuwa anafuatilia mafunzo anayopokelea kutoka kwenye skirini ya kompyuta hilo.

Mtu mkubwa na mtoto wameketi kwenye meza ndani ya darasa. Mtu huyu ambaye ameketi nyuma ya mtoto anaonekana kumsaidia. Mtoto ameketi mbele ya mashine maalum ambayo inaotumika ni mashine ya kuandika huku akimtumia kwa mkono.

Wanafunzi wawili wamo darasani wameketi juu ya dawati. Mbele yao, kuna ubao nyeusi ulioandikwa na chokaa nyeupe. Mwanafunzi mmoja anaonekana akimweleza kwa kina, mwenzake jambo fulani.

Mwalimu na mwanafuzi wapo darasani. Wote wanaonekana wamevalia barakoa. Mwalimu anamfuza mwanafuzi kutumia ishara naye mwanafuzi anaonekana kutilia maanani anacho ambiwa kwa kufuata maagizo.

Mwanadada mwenye rangi ya dhahabu na nywele nyeusi ameketi kwenye kiti. Amevalia sweta nyekundu. Anaonekana mwenye furaha mno. Mbele yake kuna kompyuta ndogo. Kwa mwonekano, ako katika mazungumzo na mtu aliye kwenye skrini ya kompyuta.

Hawa ni wanafunzi wakiwa darasani, mbele yao kuna kitabu kitubwa cheupe kilichowekwa juu ya dawati. Nyuma yao kuna ubao ulio na maandishi ya herufi. Wanaonekana kuwa makini kwa mtazamo, ishara kuwa kuna mtu anawafunza.

Watoto watatu wameketi kwenye mkeka au zulia jepesi, wakijifunza kwa kutumia vitalu vya rangi. Vitalu hivi vina herufi na namba, vikiashiria kuwa ni za kujifunza au ni za michezo ya kielimu.

Mwanamke huyu anaonekana kumfunza mtoto maneno au sauti kwa kutumia zana za kujifunzia. Mtoto amejishikilia kifaa chenye umbo la herufi na anatazama kuelekea mwanamke, huku mdomo wake ukiwa wazi, ishara ya kujaribu kuiga.

Kijana mdogo aliyejaa tabasamu anaonekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera ,ame keti kwenye kiti cha magurudumu, nyuma yake kuna watoto wengine kadhaa pia wameketi kwenye viti vya magurudumu , wanonekana kushiriki katika shughuli flani ya kimwili labda mazoezi au mchezo.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wameketi wakitazama kompyuta ndogo. Mwanamke mwenye amevalia koti la rangi ya waridi ana kifaa cha teknolojia kinachovaliwa kichwani, labda kinahusiana na ubongo au macho, kilichounganishwa na kompyuta ndogo kwa nyaya.